Huku naona ni shambani , kuna vitu tofauti tofauti iliyopandwa katika hii shamba . Inaonekana ya kwamba hii ni shamba kubwa ya mandizi, iliyo pandwa juzi juzi ili iive tena watu wauze wapate pesa.

Huku naiona mama ako pale pa kuuzia maizwa. Tena huyu mama anaipima hii maziwa tena anapiga kijungi. Inajulikana kuwa huku ni pahali pakuijemsha maziwa na watoe mafuta ya maziwa ili hii maziwa ikae kwa muda mrefu tena itumike na watu tofauti tofauti.

Huku naona watu watatu ,tena naona waipanga mandizi ili waweze kuiuza na watu waende nayo sokoni na waiuze huko waweze kupata pesa ya biashara. Tena naona muuzaji ama mkulima anaihesabu ili aweze kujua ni ngapi na aweze kujua ni shilingi ngapi.

Huku naona nyasi ya ngombe iliyopimwa ili wanunuaji ama wakulima waoate chakula ya ngombe, tena hii nyasi inasaidia ngombe ipate maziwa mingi ili iuzwe.

Huku naiona mfanyakazi wa kuweka madawa kwa maziwa. Naiona anafungua mitungi tofauti tofauti inayotumika kuweka maziwa ili aweze kuweka dawa ndiyo asiharibike katika soko hii na kuuza maziwa. Na hii ni nzuri kuchunga maziwa.

Huku naona mama mmoja inaonyesha yeye ni mkulima tena ni mtu wa biashara. Anafurahia akiona ndizi yake imeiva vizuri katika shamba. Tena hii ndizi imekomaa na imetosha ya kwamba ing'olewe katika shamba na iende iuzwe sokoni ili apate pesa.

Huku naona Mkulima anaye ona mandizi yake katika Shamba. Inajulikana kua huyu ni Mkulima hodari anayependa kulima mandizi ili aweze kuiuza katika watu tofauti tofauti tena aweze kupata ya kujisaidia katika nyumbani mwake.

Huku, naiona, ndizi, iko katika shamba, na hii ndizi imekomaa, imetoshea, kutolewa katika shamba hili, na ipelekwe sokoni, ile mkulima aweze kupata pesa, ya kujilipa, ama ya kununua vitu zingine, tofauti, katika, soko hii.

Huku naona mandizi yenye inauzwa katika soko na hii ndizi imeiva vizuri sana imetoshea ama imefikia kiwango ya kukula na isipokulwa kwa hii kiwango itaanza kuoza iharibike na iende itupwe katika pahali pa kuweka taka taka.

Huku naiona mkulima anayeipenda ng'ombe yake. Huyu mkulima anaikamua ng'ombe yale katika boma iliyojengwa ili ng'ombe waweze kukula na kukamuliwa huku. Inajulikana kuwa huyu ng'ombe ni ng'ombe kubwa ya maziwa na imasaidia hiyu mkulima aweze kupata pesa ya kusomesha watoto wake.

Huku naiona mandizi iliyokatwa katika shamba na hizi mandizi ilipangwa vizuri katika laini tofauti tofauti, inajulikana kuwa hizi mandizi inatakikana ipelekwe katika sokoni ili watu waweze kununua tena wapate chakula ya ndizi hizi.

Huku naiona daktari wa ng'ombe, huyu daktari anaimulika matiti ya ng'ombe ili ajue, huyu ng'ombe wa maziwa, ako na ugonjwa ya matiti ama laa, lakini inaonekana kuwa huyu ng'ombe ya maziwa alikuwa amegonjeka matiti ili daktari akuje apime.

Huku naiona mama mmoja ambaye anaiweka madawa katika maziwa tofauti tofauti iliyowekwa katika mitungi hizi. Inajulikana kuwa huyu ni mama anayeifanya kazi huku na anaiweka maziwa dawa hizi ili isiweze kuharibika na maziwa hizi zikae kwa muda mrefu.

Huku naona mkulima anayekamua ng'ombe yake ya maziwa. Huyu ng'ombe inaonekana ni ng'ombe ya maziwa inayotokea upande ya Masai. Huyu mkulima anaipenda ng'ombe yake ili apewe maziwa tena alishe familia.

Naona ng'ombe waliofungwa ili wapigwe dawa, Na huyu mama inaonekana yakwamba kuwa huyu mama ni mkulima anayependa kilimo amakulisha ng'ombe yake ili apate mazao Bora.

Shamba kubwa la mandizi. Mkulima anaipenda kuipanda hizi maandizi ili aweze kupata pesa ambaye inasaidia kuitumia kama karo ya shule na kupata matumizi ya familia. Tena aweze kupata chakula huku.

Huku naiona ng'ombe ya maziwa, tena naiona watu wawili, wanaikamua hawa ng'ombe, na hawa ng'ombe inatoa maziwa mingi mno, inasaidia wakulima kupata pesa kwa njia ya kuuza maziwa ili apate pesa ta kujisaidia nyumbani mwake.

Huku naiona shamba kubwa la mandizi. Hii shamba naiona walichanganya na vitu zingine iliyopandwa chini ya mandizi. Tena hizi mandizi naiona imekomaa vizuri inangojea huyu mkulima waweze kukata ama kuing'oa yenye imekomaa na aichukue sokoni ili auze apate pesa.

Huku kuna mtu ameshika ndizi yenye haijaiva vizuri, tena hii ndizi inasaidia sana watu wengi ili wapate chakula na waweze kufanya kazi katika nchi ya kenya.

Huku kuna migomba ya mandizi. Hii migomba hazijapata mbolea vizuri ili iweze kuzaa au kupata mandizi ya kukula. Tena hizi ndizi ziko kwa kichaka, inazuiliwa juu na miti iliyojaa katika kichaka hiki. Haiwezi kumea vizuri.

Huku naona ng'ombe ambaye amekamuliwa na mzee mmoja. Tena amevaa kofia nyeupe na vizuizi ya matope katika miguu yake. Inaonekana kwamba huyu ng'ombe ni ng'ombe ya maziwa mno.

Huku naona shamba ya banana . Iko kwa shamba iko karibu kuiva ili wanyama na watu wakule washibe.

Huku naiona mama ambaye anajulikana kuwa anaiosha ngombe katika boma la ngombe. Huyu mama anaipenda ngombe yake ili aweze kumwosha, hataki ngombe yake akuwe na uchafu yeyote katika mwilini, tena anaosha pahali pa kulala ili waweze ngombe kulala vizuri.

Huku naona kijana mmoja anayetoanisha maganda ya ndizi, ameshika ndizi ya kukula kaatika mkono yake ya kulia na kushika maganda katika mkono ya kushoto, tena kuna mandizi haijatolewa maganda kwa mezani.

Huku naiona mfanyikazi anailisha ng'ombe na ng'ombe hizi inajulikana kuwa ni ng'ombe ya maziwa ,tena ng'ombe hawa kila ng'ombe ako na vitagi katika maskio yake ,hili inasaidia mfanyikazi ajue kama ameikamua ama bado.

Huku naona mahindi yenye imekomaa na imekauka vizuri. Imefikia wakati ya kuchuna ili wapande zingine na waweke katika pale pa kuweka hizi ndio watumie kukula, zingine wauze wapate pesa ya kujisaidia.

Huku naona mkulima anapiga dawa ng'ombe zake Ili watoe madudu enye inaweza uma huku nje. Tena Hawa ng'ombe ni ng'ombe ya maziwa. Inasaidia huyo mzee kupata pesa ya kusomesha watoto wake mashuleni na kupata maitaji tofauti tofauti.

Huku naona mahindi ndogo imefikia kiwango ya kuweka mbolea tena na hii mahindi imefikia wakati wa kupalilia ili ikue ama imee vizuri na ipate nguvu ya kueka mahindi ya kukula, tena hii bado ni mbichi.

Hii ni ndizi imeiva imekatwa katika sehemu ya kuweka kwa ikuwe nne nne hili mtu akiitisha ya shilingi ishirini unapewa hii yenye imewekwa katika kifungo moja ya nne. Inaonyesha ya kwamba moja ni shilingi tano, nne ni shilingi ishirini.

Huku naiona mandizi iliyopangwa katika kando ya soko. Inajulikana kuwa huyu ni mkulima ambaye anaipenda biashara, anaonekana kuwa huyu mkulima anaipenda kufanya kazi yake ili aweze kupata pesa wakati anapoiuza mandizi hizi.

Huku naona pikipiki mbili iliyofungiwa mitungi mbili mbili au zaidi ya mbili iliibebe maziwa ama maji kutoka sehemu ingine hadi kwengine. Hii inaonyesha ya kwamba hizi manduthi inasaidia jamii.

Huku naiona mandizi iliopangwa, hizi mandizi ina julikana kuwa ime komaa tena hizi mandizi hazija weza kuivaa ili ukule inapo tolewa katika shamba, hizi mandizi una ezaa enda kuichemsha ili uweze ukule ama uingoje iive ndio uikule.

Huku naona mandizi mbichi, iliyokwatwa na kuwekwa chini. Hizi mandizi inajulikana kuwa ni ya kupika ili ikuwe chakula ya siku, tena inaweza pelekwa sokoni iuzwe na watu, wapate pesa wengine wapate chakula.

Huku naona ndizi iko tayari kutolewa katika shambani, tena iko tayari kuuzwa ama kupikwa hili wakule ikue chakula ya siku, tena hii ndizi inaeza uzwa katika sokoni na muuzaji apate pesa ya kusomesha watoto wake shuleni.

Huku nana mama moja anayeitoa maganda ya mandizi, hii mandizi inaweza kuchemshwa au kupika ili watu wapate kukula ikue chakula, hii inaweza kusaidia watu wapate chakula ya siku ama ya kila wakati.

Huku naiona mama amekaa chini anafurahia kukamua ng'ombe ya maziwa, huyu mama anajifunika na leso, na amefunga ng'ombe miguu yake ili asisumbue wakati anaikamua, huyu mama anafurahia kukamua sana.

Huku naiona mandizi, kuna mtu anayeinua hizi mandizi ili aweke kwa gari iliyokuwa kando yake. Hizi mandizi bado ni mbichi, inaonekana kuwa inaenda kuuzwa sokoni ili watu wapike ama wachemshe.

Huku naona ni shambani ya mandizi, naona ndizi kubwa imeanza kuiva na imekomaa vizuri, imetoshea kupeleka sokoni ili mkulima anayepeleka huko na kuuza atapata pesa ya kusaidia wanafunzi.

Huku naona ujenzi iliyochengwa kando ya manyumba , hii ujenzi ni ya ngo'mbe anakula huku tena anakunywa maji huku, hii ujenzi ni nzuri kwa ngo'mbe anayekamuliwa tena huyu ngo'mbe ni ngo'mbe ya maziwa akona kala nyeupe.

Huku naona ng'ombe wanaotafuta chakula katika pahali pakuweka takataka. Hawa ng'ombe wanaweza pata machungwa iliyooza ili wakule washibe, tena wanaweza kula makaratasi ya mafuta inanayoweza kusambambisha ugonjwa tofauti tofauti.

Huku naona mkulima mmoja anatokea kando ya shamba yake, ili akague maandizi yake tena ajue maandizi yake kama imekomaa ama imefikia wakati ya kung'oa shambani ili achukue sokoni aende auze, tena apate pesa kutoka kilimo yake ya shamba.

Huku naona watu wawili wanayo piga kichungu maziwa iliyokuwa katika mitungi mikubwa. Hii maziwa inachemshwa na kutoa mafuta ili iwekwe kwa makaratasi ndio ikae kwa muda mrefu. Hii maziwa inasaidia

Huku naona shamba kubwa iliyopandwa mandizi hili mkulima aliyepanda aweze kupata mazao mingi na mazao bora. Anaeza tumia hii mandizi ama akijuna anauza hili apate pesa wa kusomesha watoto wake hili.

Huku naona wamama waliovaa mavazi nyeupe na barakoa nyeupe. Hawa wamama wanatoa mafuta ya maziwa ili wapige kijungi maziwa zingine. Hii inasaidia kupiga mboga tena inatengeneza maziwa ikae kwa muda mrefu.

Huku naona ni sokoni, kuna mandizi inayowekwa kwa malori tofauti tofauti. Malori hizi ni mbili na kunao watu wanaoibeba hizi mandizi ili wapange kwa hii malori. Inajulikana kuwa hii mandizi inapelekwa iende sokoni iende iuzwe.

Huku naona daktari ameiweka ngombe katika kubonda, huyu daktari inaonekana ya kwamba anaitayarisha kuipea dawa ama kumdunga ngombe ili aweze kupata mimba, hii ngombe ni ya maziwa.

Huku naona mahindi katika mashambani, iko tayari kupalilia mara ya pili ili ikie sawa sawa. Hii mahindi inaonekana ni mahindi ya mkulima anayependa kazi yake.

Huku naona ndoo ama kitu inayotumika kuweka unga katika nyumba. Hii inatumiwa na wamama wazee ili iwekwe tena isiharibike kwa muda kidogo . Tena hii ni unga ya kupika ugali.

Huku naona ni shambani ya mahindi, hii shamba naina mahindi imeanza kuiva tena kuna moja imeanza kuoza, hii inasababishwa na kukosa dawa inayofaa katika shambani, hii ni mahindi inayoweza kusababisha ugonjwa.

Huku, naona ng'ombe wawili. Ng'ombe anayekuwa na rangi nyeupe na rangi nyeusi. Inaonekana ya kwamba hawa ng'ombe, mmoja ni mama, mwingine ni ndama. Na ndama alilala kama amekufa. Inaonekana ya kwamba huyu ng'ombe anaweza kuwa amekula mingi mno.

Huku naona pikipiki inayosanya maziwa tena kando yake kuna gari ya maziwa iliyowekwa kando kwa pahali pa kuweka maziwa ili atoe maziwa kwa hiyo lori tena iwaendee zingine ya kusanya kutoka kwa wakulima tofauti tofauti.

Huku naona ndizi iko kwa meza, iko tayari kukulwa, imeiva vizuri tena inaeza tumika kwa....

huku naiona watu walie vaa na vitu na nyeupe. Hawa watu inajulikana kuwa wanapika maziwa kwa jiko. Watu wawili wanaitengeneza hiyo maziwa na mmoja amekaa kando.

Huku naona mama ako shambani mwake, hii shamba alipanda mandizi na vitu zingine tafauti kama mboga, huyu mama anaiyona shamba yake hili akuje kuipanda mahali haijapanda hili aanze kufurahia.

Huku naona wakulima wanunusi wa maziwa wameenda pahali pa kuuza maziwa hili wanunue hili watumie katika boma yao tena wajisaidie ama wapate wa kupika chai , ya kukunywabna ya kumalizia matumishi nyumba.